Nguzo ndefu ya simu au umeme imejaa nyaya nyingi zilizounganishwa kwa fujo zikipanda angani. Juu yake kuna vifaa vya mawasiliano au usambazaji wa umeme vilivyofungwa. Nyuma ya nguzo kuna jengo refu lenye madirisha na anga lenye mawingu meupe linaonekana wazi. Ni mandhari ya kawaida katika maeneo ya mijini yenye miundombinu iliyo unganishwa.

Mtambo mkubwa wa viwanda wenye majengo mengi na mabomba yanaonekana. Majengo mawili makubwa marefu. Moja likiwa na paa la kijani na jingine la kijivu. Eneo lote limezungukwa na ardhi kavu na barabara ndogo inayoonekana kupita karibu. Inaonekana kama kituo cha kuuzalisha umeme au kiwanda kikubwa cha usindikizaji.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme kinaonekana chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya zinazoonekana. Ubao wenye maandishi Isinya Substation unaonekana upande wa kushoto ukionyesha jina la mradi. Anga lina mawingu meupe, meupe na chini kuna ardhi yenye mimea.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kinatazamwa kutoka juu kikiwa na majengo kadhaa yenye paa la kijani kibichi na mabomba mengi ya chuma. Moshi mwingi unatoka kwenye minara ya kupoeza ikionyesha shughuli inayoendelea. Kwa mbali, milima inaonekana na kuna miundombinu ya nyaya za umeme.

Kituo kikubwa cha umeme kinaonekana, miundo ya chuma na nyaya za umeme zimetanda kote. Anga ni safi, likionyesha hali ya hewa ya jua. Huu ni muonekano wa kituo cha kusambaza umeme muhimu kwa nishati. Miundombinu hii ni muhimu kwa gridi ya taifa la Kenya.

Bwawa kubwa la maji linaonekana likionyesha chanzo kikubwa cha maji. Kituo cha kuzalisha umeme kinaonekana karibu na bwawa, majengo na miundo ya kisasa yanaonekana. Huu ni mwonekano wa mradi mkubwa wa kuzalisha umeme wa maji. Miundombinu hii ni muhimu kwa nishati ya taifa.

Safu ya minara ya umeme imesimama katika ardhi tambarare, ikiunganisha nyaya za umeme zinazopita mbali. Anga linaonyesha mchanganyiko wa mawingu meusi na ya rangi ya machungwa ya jua linapozama ikionyesha jioni. Mandhari ya miti na vichaka inaonekana chini ya minara. Ni taswira ya miundombinu ya nishati katika mandhari yake yenye kuvutia.

Wafanyikazi kadhaa wamevalia kofia ngumu na fulana za usalama. Wanatembea kwenye barabara yenye mabomba makubwa na miundo ya chuma. Huu ni muonekano wa kiwanda kikubwa cha viwanda. Kuna bomba za chuma zinazoonekana. Huenda ni kiwanda cha kusindika mafuta au gesi. Manthari inaonyesha shughuli za ujenzi au matengenezo kwenye kiwanda.

Kituo cha kupaza umeme kinaonekana. Miundo ya chuma mirefu na nyaya za umeme zimepangwa. Mabango ya kampuni ya umeme yamepandwa kwenye fito. Huu ni muonekano wa sehemu ya mfumo wa usambazaji umeme.

Mwili mkubwa wa maji yenye rangi ya kahawia unatanda mbele. Pembeni mwa maji, jengo dogo limejengwa na bomba kubwa linapanuka kuelekea kushoto. Ngazi za matuta zenye mimea zimejipanga kando ya kilima. Kwa mbali, miti imetawanyika chini ya anga lenye mawingu.

Jengo refu lenye umbo la duara linasimama wima likielekea angani. Chini yake bendera nyingi zimepandishwa zikipeperuka kwa fahari. Anga la blue lenye mawingu meupe linakamilisha mandhari ya jengo hili muhimu labda la kiserikali au biashara.

Eneo hili linaonyesha shimo refu lililochimbwa ardhini, likiwa na mabomba makubwa ya saruji yaliyopangwa kwa urefu wake wote. Maji machafu yanaonekana yametulia chini ya shimo yakionyesha labda kuna tatizo la mifereji au ujenzi unaoendelea. Udongo uliotolewa umewekwa kando ya shimo, na kwa mbali vifaa vya ujenzi vinaweza kuonekana.

Nyumba zenye paa za nyasi zilizojengwa karibu na ziwa tulivu zinaonekana. Majengo hayo yanaonekana yakionyesha uakisi wake kwenye maji. Miti mirefu inazunguka eneo hilo, ikiongeza uzuri wa asili. Hewa inaonekana safi na tulivu, ikionyesha mahali pazuri pa mapumziko.

Twiga anaonekana akichungulia kutoka nyuma ya uzio wa mbao, huku ulimi wake mrefu ukiwa nje. Ana macho makubwa na masikio yaliyoelekezwa mbele, ikionyesha udadisi. Nyuma yake kuna msitu wenye miti mingi na twiga mwingine anaonekana kwa mbali. Mazingira yanaonyesha hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama.

Kifaru anakaribia kupakuliwa kutoka kwa gari la wanajeshi wa wanyamapori huku maafisa kadhaa wakimsaidia kushuka. Mmoja wa maafisa ameshika kamba iliyofungwa mguu wa kifaru akionyesha operesheni ya uhamisho au uokoaji. Tukio hili linafanyika katika mazingira ya wazi ya hifadhi ya wanyamapori.

Mwanamume aliyevaa sare ya kazi na kofia anashika mfuko mweupe huku akionyesha kwa mkono wake. Nyuma yake makazi duni yaliyojaa takataka yanaonekana yakionyesha changamoto za usafi. Mimea michache ya kijani inatoa matumaini kidogo kwenye mazingira hayo.

Simba jike amekaa katikati ya nyasi ndefu zilizokauka na zenye rangi ya kijani kibichi. Anaonekana akitazama upande wa kulia akiwa na sura ya umakini. Nyuma yake kuna mandhari ya mbali yenye milima au vilima visivyoeleweka. Eneo linaashiria mbuga la wanyama au eneo asili la Afrika.

Kundi la mbuni, kadhaa linatembea kwenye nyasi za kijani kibichi. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji lenye majengo marefu. Linaonyesha mchanganyiko wa maisha ya porini na mazingira ya mijini. Anga ni bluu na mawingu machache.

Huyu ndege mdogo mwenye rangi ya manjano na milia meusi ametua kwenye tawi lenye majani mabichi. Ana mdomo mrefu na mwembamba na manyoya yake yana mchanganyiko wa rangi angavu. Mandhari ya nyuma imefifia ikisisitiza uzuri wa ndege huyu.

Mwanamke mmoja anajaza maji kutoka kwenye bomba lililowekwa nje ya nyumba ya mabati huku vyombo mbali mbali vya rangi tofauti vikiwa vimewekwa chini. Mbele yake kuna eneo lenye tope na maji machafu yaliyotuwama, yakionyesha hali isiyo rafiki ya mazingira. Kwa mbali, makaazi mengine ya mabati yanaonekana na nguo zimeanikwa nje zikikaushwa.

Mnara wa kumbukumbu uliosimama imara una sanamu tatu za askari ukielekea angani. Kwenye msingi wake kuna bamba la maelezo na tarehe labda zikirejelea vita vikuu. Nyuma ya mnara majengo marefu na anga la bluu lenye mawingu meupe vinamalizia taswira hii ya kihistoria.

Kundi la wachezaji wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye madoa kama chui, wanafanya onyesho. Baadhi yao wana manyoya meupe kichwani na shanga shingoni. Eneo la nyuma linaonyesha viti vya watazamaji vilivyopangwa, ikipendekeza ukumbi wa maonyesho. Nishati na tamaduni vinajitokeza wazi kutokana na harakati zao.

Simba jike anaonekana akifungua mdomo wake kwa upana, akionyesha meno yake makali na ulimi wake. Nywele zake za shingoni zimesimama zikionyesha hisia kali. Inawezekana ana hema, anapiga miayo au anatoa onyo. Macho yake yamefichwa kidogo na kuna misuli ya uso inaonekana wazi.

Tunaona sanamu tatu za shaba za watu zikisimama mbele ya ya jengo kubwa lenye nguzo. Sanamu ya katikati inaonekana kuwa ya askari mwenye sare za kijeshi na silaha, huku zile za pembeni zikionyesha watu wawili wakiwa wamesimama kwa heshima. Zinaashiria historia au kumbukumbu muhimu labda ya mashujaa wa taifa.

Wanaume watano wanaonekana wakishiriki katika shughuli ya kusafisha taka wakiwa wamezungukwa na rundo la takataka na mabaki ya mbao. Nyuma yao kuna makazi yaliyojengwa kwa mabati na mbao. Wote wanaonekana wamejitolea katika kazi hiyo huku mmoja akishikilia jembe au kifaa kingine cha kusafisha.

Mamba mkubwa amelala pembezoni mwa maji yenye matope, sehemu ya mwili wake ikiwa ndani ya maji na nyingine nchi kavu. Mbele yake kuna eneo la udongo udongo, kwa nyuma kuna mto mpana na miti michache mbali chini ya naga la mawingu. Mandhari ni ya asili na pori.

Kuna ziwa tulivu lenye miti na majengo marefu yanayoonekana kwa mbali. Chemichemi ya maji inaruka katikati ya ziwa, ikiongeza uzuri wa mandhari. Majani ya kijani kibichi yamezingira ukingo wa ziwa.

Shamba la kahawa linaonekana likiwa limejaa miti midogo na mirefu ya kahawa iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Majani ya kijani kibichi yanafunika miti, yakionyesha afya na ukuaji mzuri. Chini ya miti kuna mimea midogo ya kufunikia ardhi ikisaidia kuhifadhi unyevunyevu. Anga linaonekana lina mawingu meupe, meupe likionyesha hali ya hewa ya wastani.

Ulimwengu wa wanyama pori na miundo mbinu unakutana hapa. Ndege aina ya mbuni anatembea taratibu kwenye ardhi yenye nyasi na vumbi, huku mbele yake kukiwa na daraja refu la treni au barabara likipitia mandhari tambarare. Anga lenye mawingu meupe linakamilisha mandhari hii ya asili na maendeleo.

Tembo kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia ya udongo ,huku mmoja akiwa karibu na gari la watalii. Nyuma inaonyesha ardhi yenye maji na mimea na anga la blue lenye mawingu meupe .Hali hii inaashiria safari ya wanyama pori labda kwenye mbuga.

Kundi kubwa la watu wakiwemo watoto na watu wazima, wamesimama nje wakiwa wameshika miche ya miti; baadhi yao wamevaa barakoa. Mandhari ya nyuma yana miti mirefu ikionyesha juhudi za upandaji miti. Wote wanaonekana kushiriki katika shughuli ya uhifadhi wa mazingira.

Mto unaopita katikati ya makazi ya watu unaonekana umejaa takataka mbali mbali. Kando ya mto watu kadhaa wanajishighulisha na shughuli za usafi. Wengine wakisanya takataka na wengine wakiziosha. Nyuma ya mto kuna nyumba zilizojengwa na mabati na matofali zikionyesha hali ya makazi duni. Mandhari yote yanaonyesha mazingira yasiyokuwa safi na changamoto za usafi wa mazingira.

Kifereji kirefu kimechimbwa ardhini, kikionyesha mazingira ya ujenzi. Ndani ya kifereji hicho, kuna wafanyikazi wawili wanaoendeleza kazi ya ujenzi wa mfereji wa maji. Udongo uliotolewa umewekwa kando ya kifereji. Na kwa mbali, magari na watu wanaonekana, wakionyesha shughuli inayoendelea.

Mfereji mrefu wa maji machafu umechimbwa ardhini. Udongo mwingi umeondolewa kando ya mfereji, ukionyesha kazi inayoendelea. Kuna majengo kwa umbali, ikionyesha mazingira ya mjini. Huu ni muonekano wa ujenzi wa mfumo wa maji taka au mifereji ya maji.

Mazingira yaliyoharibiwa na mafuriko yanaonekana. Nyumba za mabati zimebomoka na zimefunikwa na matope. Mtu amesimama katikati ya maji machafu na uchafu. Huu ni muonekano wa athari mbaya za mafuriko yakionyesha uharibifu mkubwa. Inaashiria hali ya maafa inayohitaji msaada wa haraka.

Tembo wadogo kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye eneo lenye mimea na maji. Rangi zao za kahawia, zinaendana na udongo wa eneo hilo, zikiwafanya wanaonekana kama sehemu ya mazingira. Mmoja wa tembo yuko karibu na mtazamaji, akionyesha ukubwa wake mdogo. Mandhari yanaashiria hifadhi ya wanyama pori au eneo la asili la nchi.

Huu ni mtazamo wa eneo la makazi ya watu wengi labda katika mtaa wa mabanda. Chini ya anga lenye mawingu, msichana mdogo anaonekana amevalia sare ya shule. Anatembea kwa uangalifu karibu na dimbwi la maji na uchafu. Bata na vifaranga wanatafuta chakula karibu na maji machafu, wakionyesha maisha ya kila siku katika mazingira hayo. Nyumba zilizojengwa kwa vifaa visivyo imara zinaonekana kwa nyuma.

Shughuli ya upandaji inaendelea katika eneo lenye udongo wazi. Mtoto mdogo ameshika mche wa mti kwa umakini akionyesha ushiriki wake katika kampeni hii. Mtu mzima ameinama karibu naye akipanda miche mingine ardhini. Tukio hili linaonyesha jitihada za jamii za kuhifadhi mazingira na kupanda miti mipya.

Mabomba makubwa ya bluu yamewekwa juu ya daraja dogo. Maji safi yanatiririka chini ya mabomba. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili yenye miti na mimea. Hii inaweza kuwa ni sehemu ya mfumo wa usambazaji maji muhimu kwa jamii. Miundo mbinu hii ni muhimu, kwa kuhakikisha upatikanaji wa maji safi.

Maono ya jiji yanajidhihirisha nyuma ya ziwa tulivu, likionyesha majengo marefu yakichomoza angani. Miti ya mitende na mimea mingine inazunguka kingo cha maji, ikionyesha uzuri wa asili. Anga la bluu safi na mawingu meupe vikikamilisha mandhari tulivu ya mjini.

Kundi la vijana limekusanyika nje ya jengo linaloonekana kuwa ofisi. Baadhi yao wamevaa glovu na wameshikilia vifaa vya usafi kama vile reki na fagio. Wanaonekana kuwa tayari kwa shughuli zao za usafi labda sehemu ya kampeni ya jamii. Mwonekano wao inaashiria kujitolea kwao katika kuboresha mazingira yao.

Ziwa dogo au bwawa linaonekana likiwa limefunikwa kwa kiasi kikubwa na majani ya maua ya maji. Katikati ya maji, gogo kubwa la mti lililoanguka limelala likionyesha mazingira ya asili. Mandhari ya nyuma imejazwa na miti mirefu yenye majani mengi ikionyesha msitu mnene au eneo la mimea mingi.

Simba jike amelala chini ya kivuli, akionekana kupitia uzio wa chuma. Uso wake unaonyesha utulivu, huku akitizama nje kwa umakini. Nyuma yake kuna udongo mwekundu, ikionyesha mazingira yake asili au ndani ya hifadhi. Ni taswira ya mnyama pori akiwa katika eneo lake lenye ulinzi.

Tractor kubwa ya manjano inashika bomba la buluu. Bomba linaonekana kuwa kubwa sana, likiashiria mradi mkubwa wa ujenzi. Udongo uliochimbwa unaonekana kando ya bomba, ukionyesha kazi inayoendelea. Huu ni muonekano wa ujenzi wa miundo mbinu labda bomba la maji au mafuta. Inaashiria maendeleo ya miradi mikubwa ya umma au viwanda nchini Kenya.

Kasa wawili wako karibu na maji wakitazama chini, miili yao inaonekana ikiakisi kwenye maji safi. Udongo wenye matope unaonekana kuna mimea na mizizi ya miti nyuma ikionyesha mazingira ya asili. Huu ni muonekano wa viumbe hawa wakifurahia makazi yao asili.

Ndege wa mbuni anatembea kwa madaha kwenye eneo lenye nyasi na miti mingi. Nyuma yake, paa wawili wana wanatafuna nyasi, wakionyesha utulivu wao katika mazingira hayo ya asili. Mandhari inaonyesha bustani ya wanyama au hifadhi, ambapo viumbe hao wanaishi kwa uhuru.

Jua kali linaangazia ufukwe mpana wenye mchanga mweupe. Bahari inaonekana imetulia na mawimbi madogomadogo yakivuma kwa mbali. Anga ni bluu isiyo na mawingu mengi ikionyesha hali ya hewa nzuri. Mandhari haya yanavutia sana yakihimiza utulivu na amani.

Wanyamapori wa kifaru wanahudumiwa na walinda mbuga. Walinda mbuga wamevalia nguo za kijani kibichi na glavu za buluu. Kifaru amefunikwa kwa blanketi ya rangi, akionyesha utunzaji maalum. Hii inaonyesha juhudi za uhifadhi wa wanyamapori na utunzaji wa wanyama waliojeruhiwa.

Tembo mdogo anakunywa maziwa kutoka chupa kubwa. Maziwa yanamwagika kidogo kando ya mdomo wake, ishara ya kunywa haraka. Mkono wa mtu unaonekana ukishika chupa ukimsaidia kunywa. Mandhari ya miti inaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya asili. Huu ni mwonekano wa tembo yatima akitunzwa kwenye kituo chake cha wanyama pori.

Wanaume wawili wanashiriki katika shughuli ya kusafisha taka. Wakikusanya chupa nyingi za plastiki zilizotapakaa ardhini. Eneo hilo linaonekana kuwa karibu na mkondo wa maji, au eneo lenye mimea mingi. Kazi hii inaashiria juhudi za kupunguza uchafuzi wa mazingira.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita inaonekana, huku baadhi ya watu wakitembea kando. Juu ya barabara, daraja la kijani la waenda kwa miguu linaunganisha pande mbili. Kwa mbali, kuna majengo marefu na miti mingi, ikiashiria mandhari ya mjini.

Barabara pana yenye njia nyingi, ina magari yanayotembea pande zote mbili. Kuna mabango makubwa ya barabarani yenye maelekezo na umbali wa miji mbalimbali, yakiwemo Nairobi na Kisumu. Majengo marefu yanaonekana pembeni mwa barabara na baadhi ya magari madogo ya abiria yanapita kwa kasi. Mandhari inaonyesha barabara kuu yenye shughuli nyingi mjini.

Matatu ya rangi ya fedha na manjano, imesimama barabarani, ikiwa na mizigo ya miti juu mabango ya maelezo ya Eldoret, Kitale na Nairobi Molo yamefungwa juu yake. Abiria wanasimama kando baadhi yao wakiingia au kutoka kwenye gari, huku majengo yakionekana nyuma.

Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo, inawezakana kuwa asubuhi au alasiri. Magari ya abiria yame egeshwa kando ya barabara yakisubiri au kushusha abiria. Watu wana simama karibu na magari wengine wakiwa na mzigo kama vile sanduku la rangi ya waridi. Mabango ya Sacco yanaonekana yakitangaza maeneo mbalimbali ikiashiria shughuli za usafiri wa umma.

Barabara yenye shughuli nyingi ina magari mengi yakiwemo malori na magari madogo. Upande mmoja wa barabara kuna majengo na miti, ikionyesha mandhari ya mjini. Anga ni jeupe labda kutokana na hali ya hewa au mwangaza mkali.

Tazama barabara kuu yanye magari yakipita; likiwemo basi la abiria lililorembeshwa na juu yake daraja la kijani, la watembea kwa miguu linavutia macho. Maandhari ya jii lenye miti na majengo yasiyoeleweka yamejipanga kando kando, Mawingu mepesi yametanda angani.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha msongamano wa magari ikiwemo malori, mabasi na magari madogo. Watu wanatembea kando ya barabara wakipita katikati ya magari yaliyosimama. Majengo na miti yanaonekana nyuma yakichora mandhari ya mijini yenye harakati nyingi.

Kuna gari ndogo la abiria kama matatu. Gari hilo linaonekana likiwa limeegeshwa. Juu ya gari hilo kuna bango lenye maandishi tu 2NK Sacco Nakuru Director. Juu ya bango hilo kuna ishara nyingine ndogo yenye nambari mia tano huenda ikaonyesha nauli. Nyuma ya gari na bango, kuna majengo mbalimbali yenye maduka na biashara yakionyesha shughuli nyingi za mjini.

Gari dogo jeupe lenye mabango ya matangazo limesimama kando ya barabara. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na gari hilo baadhi wakiuza bidhaa kwenye vizimba vidogo. mwanamke mmoja amesimama mbele akiwa amebeba begi la kijani akionekana kusubiri au akiangalia shughuli zinazoendelea

Majengo marefu yanatawala mandhari ya jiji huku magari ya abiria yakiwa yameegeshwa barabarani. Watu wengi wanatembea na kusimama karibu na magari hayo wakionyesha shughuli nyingi za mijini. Vibao vya matangazo ya sacco vinaonekana juu ya magari vikiashiria usafiri wa umma katika eneo hilo.

Basi la abiria la rangi ya blue limesimama barabarani, likiwa na jina Bindito, na nambari ya usaji KCY 465N nyuma. Abiria wanonekana wakishuka au kupanda basi hilo kando ya barabara yenye watu. Njia yenye majimaji inaoenakana chini.

Kuna mwanaume aliyesimama kando ya barabara akiwa ameshikilia bango kubwa lenye namba 7C na 450 pamoja na orodha ya maneno ya community, upperhill na KNH. Upande wa kushoto wake, kuna basi lililoegeshwa na nyuma yake kuna majengo na miti. Bango linaonekana kutumika kuelezea abiria au kuonyesha njia za magari za umma.

Barabara kuu yenye magari mengi inaonekana, yakiendeshwa pande zote mbili. Upande wa mmoja kuna basi la kijani, na barabara inagawanywa na ukanda wa kijani kibichi. Kwa mbali, kuna mabango makubwa na miundo mbinu ya barabara kuu.

Katika barabara yenye shughuli nyingi basi dogo la abiria lenye rangi nyekundu na nyeusi limeandikwa prudence baraka limeegeshwa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo wengine wakiwa wamevalia koti la usalama la machungu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo ya jiji na mabango ya matangazo.

Watu kadhaa wamekusanyika barabarani huku mwanamume mmoja aliyevaa fulana ya usalama akishikilia bango lenye namba nne na orodha ya maneno pamoja na nambari hamsini. Wengine wanasimama karibu , baadhi wakionekana wakisubiri. Mandhari inaonyesha mazingira ya jiji au kituo cha usafiri.

Hapa kuna shughuli nyingi barabarani ikiwemo mabasi mawili makubwa ya abiria ya Metro Express yaliyosimama. Pikipiki kadhaa zimeegeshwa kando huku mmoja wa waendeshaji pikipiki akiwa amebeba abiria. Watu mbalimbali wanatembea kwenye maeneo ya watembea kwa miguu. Wengine wanaonekana kusubiri usafiri au kuendelea na safari zao.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari na pikipiki zikipita. Bango kubwa la kijani linaonyesha mwelekeo wa barabara za Juja road, ring road, ngara, na thika. Watu wanatembea kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali.

Hii ni barabara enye shuguli nyingi jijini ambapo basi ndogo la abiria almarufu matatu limeegeshwa likiwa limepakwa rangi ya zamarau na kijivu. Abiria wanaonekana wakishuka na kupanda huku watu wengine wakitembea kando ya barabara. Majengo marefu yanajaza mandhari ya nyuma akionyesha mazingira ya mjini.

Kuna barabara yenye magari yanayopita na lori la manjano likiongoza msafara. Juu ya barabara daraja refu la watembea kwa miguu lenye rangi ya manjano na nyeusi linavuka. Watu wanatembea kando ya barabara. Kwa mbali majengo na miti yanatawanyika chini ya anga yenye mawingu mepesi.

Watu wamesongamana karibu na basi la abiria, lililopakwa rangi ya bluu na manjano, huku milango yake ikiwa wazi. Baadhi wanaonekana wakipanda au kushuka na wengine wamesimama kando ya barabara. Mabango ya matangazo yanaonekana kwa mbali na majengo ya mijini yanajaza sehemu ya nyuma ya mandhari. Inaonekana ni kituo cha mabasi chenye shughuli nyingi.

Barabara kuu pana inaonekana ikiwa na magari yanayopita pande zote mbili. Kwenye upeo wa macho, daraja la watembeaji kwa miguu linavuka barabara likiunganisha pande mbili. Nyasi ndefu zimepandwa katikati ya barabara zikiongeza uzuri wa mazingira.

Dalala imesimama kando ya barabara ikionyesha huduma ya usafiri. Bango lenye namba za nauri linaonekena labda likitangaza bei. Watu wanatembea kando ya barabara wakionyesha shughuli nyingi. Majengo marufu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini. Huu ni mwonekano wa usafiri wa umma muhimu kwa waakazi wa jiji.

Tukio hili linaonyesha barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mjini. Magari kadhaa yanaonekana yakiwemo basi jekundu la Embassava Sacco. Na matatu mbili nyeupe ya njano. Nyuma, majengo marefu ya kisasa yanasimama mbele ya anga yenye mawingu kidogo. Bango la Nyena Sacco Nyahururu, linaonekana kwenye jengo moja, likionyesha taasisi ya kifedha, au ushirika.

Shughuli inashuhudiwa karibu na basi dogo la abiria lililopakwa rangi za kuvutia maarufu kama matatu likiwa limesimama barabrani. Abiria wanapanda na kushuka huku mtoza nauli akisaidia katika shughuli hiyo. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa watu wakitembea pembeni. Kuna basi la abiria lenye rangi ya blue na maandishi ya kibiashara na sanaa mbalimbali iliyopaki kando ya barabara. Watu wanasubiri usafiri au wanashughulika na mambo yao ya kila siku. Hali halisi ya jiji inajitokeza wazi katika mandhari haya yenye msongamano.

Barabara yenye magari mengi inaonekana, huku mabasi na magari mengine yakiwa yamejipanga foleni. Watu wanatembea kando ya barabara; baadhi wakipanda na kushuka magari, ishara ya shughuli nyingi za usafiri. Nyuma, majengo marefu ya jiji yanachomoza, yakikamilisha mandhari ya mazingira ya mjini.

Basi la abiria limepaki kando ya barabara yenye shughuli. Abiria wanasubiri kupanda au kushuka kutoka basi. Basi lina mabango yenye majina ya miji kama Nyahururu na Gilgil. Kuna maduka na majengo kando ya barabara yakionyesha mazingira ya mjini. Huu ni muonekano wa kituo cha mabasi cha umma muhimu kwa usafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari ya abiria, matatu yakiwa yameegeshwa kando ya njia. Watu wanatembea kwenye kingo za barabara, huku wengine wakiwa wamesimama karibu na matatu zinazobeba mabango ya njia. Mabasi yamepambwa kwa rangi na maandishi mbali mbali, yakionyesha uhai wa usafiri wa umma jijini.

Katika eneo hili lenye shughuli nyingi jijini, mabasi na magari mengine yamepaki kando ya barabara. Watu wanatembea kwa miguu katikati ya magari, baadhi yao wakionekana wakisubiri usafiri au wakifanya shughuli zao za kila siku. Majengo marefu yanaonekana nyuma, yakionyesha mandhari ya mji.

Mitaa ya jiji inafurika kwa shughuli nyingi za kila siku. Magari kadhaa ya abiria yamesimama yakiwa tayari kubeba abiria, baadhi yakiwa na mapambo yenye rangi angavu na majina ya mivuto. Watu wanatembea kando ya barabara huku baadhi yao wakiwa wamevalia sare zinazoashiria kazi zao. Majengo ya kibiashara yenye ishara za maduka mbalimbali yanajaza mandhari ya nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari mawili makubwa ya abiria. Matatu yaliyo simama kando ya njia ,moja lina rangi ya nyekundu na nyeusi huku jingine likiwa na rangi ya bluu. Mtu mmoja anaonekana kuwa kondakta au mhudumu amevaa fulana ya zambarau na jeans akisimama kati ya mabasi. Majengo marefu ya jiji yanaonekana kwa nyuma yakionyesha mazingira ya mijini.

Mwanaume anatembea kando ya barabara yenye maji. Kuna mabasi yaliyopaki karibu nayo. Mabango ya maeneo ya usafiri yamebandikwa juu ya basi. Huu ni mwonekano wa maisha ya kila siku mjini.

Tanki kubwa la chuma lenye rangi ya kijivu limewekwa kwenye trela ya zamani yenye kutu, ikiashiria matumizi yake kwa kusafirisha maji au kimiminika kingine shambani. Magurudumu mawili ya trela yanaonekana na nyuma yake kuna ua wa waya unaotenganisha shamba la kijani.

Hili ni rundo kubwa la taka la aina mbalimbali likiwa limetupwa karibu na chanzo cha maji. Takataka hizi na pamoja na plastiki, nguo na vitu vingine vilivyotupwa. Karibu na taka kuna mimea mirefu yenye rangi ya kijani iliyokolea ikionyesha uharibifu wa mazingira.

Mabomba makubwa ya rangi ya bluu yamepangwa kwa usawa, ikiunganisha mitambo yenye vali. Yanajitokeza kutoka kwenye msingi dhabiti wa zege yakipinda au kuelekea juu. Muundo huu unaonyesha mfumo wa usambazaji au kudhibiti maji.

Bwawa la maji lenye rangi ya bluu na kijani limezungukwa na mimea minene. Kando yake kuna shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa mistari. Barabara au njia nyeupe inapita karibu na shamba hilo.

Udongo uliochimbwa umerundikana ukiwa na alama za zana nzito zilizoutumua. Waya mrefu mweupe kijani unapita katikati ya udongo huo. Mandhari inaashiria kuwa kuna mradi wa ujenzi au kazi za ardhini zinaendelea.

Mabomba ya chuma yamewekwa kwa safu yakitoa maji. Hosi za maji zimeunganishwa kwenye mabomba, zikionyesha matumizi. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba moja ikiwa ishara ya mtiririko. Mazingira yanaonekana kuwa nje labda bustani au eneo la umma. Huu ni mwonekano wa mfumo wa mabomba ya maji, muhimu kwa shughuli mbalimbali.

Mabomba meusi marefu yamepangwa juu ya ardhi. Yanaonekana kuwa yamelazwa karibu na shamba la kijani kibichi. Miti michache inaonekana nyuma, ikionyesha mazingira ya shambani. Hii inaweza kuwa ni vifaa vya mradi wa umwagiliaji au usambazaji maji. Mabomba haya ni muhimu kwa maendeleo ya kilimo, au miundombinu.

Mifumo ya mabomba meusi mirefu na minene imetawanyika juu ya ardhi iliyokauka. Baadhi ya mabomba yamepangwa kwa safu huku mengine yakiwa yametawanyika bila mpangilio. Miguu ya mtu inaonekana upande wa kushoto wa picha ikionyesha uwepo wa binadamu karibu na mabomba. Inaonekana kama mabomba haya yanajiandaa kwa ajili ya mradi au ujenzi.

Tangi kubwa jeusi ilikwa na nebo ya Roto ,limesimama juu ya jengo liliojengwa kwa matofali. Antenna na nyaya zinaonekana zikining'inia karibu na tangi, zikionyesha miundo mbinu ya mawasiliano. Nyumba zingine na miti zinaonekana kwa mbali chini ya anga la buluu.

Duka la maji la kisasa linaonekana. Chupa kubwa za maji zimepangwa kwenye rafu ndani ya duka. Milango ya duka ina mapambo ya matone ya maji, ikionyesha aina ya biashara. Kuna pia grill ya chuma kwenye milango kwa ajili ya usalama. Huu ni muonekano wa biashara ya maji safi ya kunywa.

Mashine ya pampu ya maji imewekwa kwenye fremu za chuma ikiwa na mabomba ya vichujio vya bluu. Kuna pampu mbili za rangi ya machungwa na njano zilizounganishwa kwa mfumo wa mabomba. Nyaya za umeme zimeunganishwa kwenye pampu hizo zikionyesha mfumo wa kusukuma na kuchuja maji.

Juu ya jokofu la chuma, kuna chupa ya maji ya rangi ya pink . Rafu mbili za bluu zenye muundo wa rangi zimejaa chupa za maji. Kuna chupa nyingi zilizopangwa kwa wingi, zikiashiria hifadhi kubwa ya maji. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya duka au ghala la kuhifadhia bidhaa. Huu ni mwonekano wa hifadhi ya maji ya chupa, muhimu kwa mahitaji ya kila siku.

Hii inaonyesha mifumo tata ya mabomba na viunganishi vya chuma vilivyong'aa ikipendekeza matumizi ya kisasa ya kawaida au maabara. Kuna nyaya na vifaa mbalimbali vilivyounganishwa ikionyesha teknolojia ya hali ya juu. Muundo wake unaashiria usahihi na kazi maalum labda katika nyanja ya utafiti au uzalishaji.